Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wazi. Kuna magari meusi, mekundu, kijivu na buluu . Yamepangwa kwa mistari. Yanang'aa chini ya mwanga wa jua.

Mashine ya kuuza maziwa imewekwa katika duka ndogo. Wateja wanakuja na chupa zao wakijaza maziwa kwa kiasi wanachokitaka. Mteja analipa pesa kwa njia ya kielektroniki. Mazingira ni safi.

Meza ya kuuza matunda sokoni, zilizopangwa juu kwa umakini na mbele kuna maparachichi, maembe, machungwa, zilizopangwa vizuri.

Noti za zamani za shilingi mia moja, ni ya rangi ya zambarau ikiwa na picha ya rais wa zamani Kenyatta, ina alama za usalama na maandishi ya benki kuu.

Mtu ameshika noti mbili za shilingi elfu moja. Kila noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya Banki Kuu ya Kenya. Zimeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya rais wa zamani Jomo Kenyatta.

Duka limejaa bidhaa za sanaa zilizotengenezwa kwa mikono kama sanamu za wanyama, ndege, na watu. Kuta za duka zimepambwa kwa kazi za mikono, za kipekee, na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza.

Muuzaji wa magari akitazama hati muhimu na mnunuzi ndani ya jumba la maonyesho. Wamesimama karibu na gari jipya wakizungumza kwa makini. Karatasi zenye maelezo ya ununuzi ipo mkononi wa muuzaji, huku wakisoma kwa pamoja.

Noti mingi za shilingi elufu moja zimewekwa kwa pamoja mezani. Kila noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya banki kuu ya Kenya. Zimeandikwa elufu moja kwa nambari kubwa. Na zinapicha ya rais wa zamani na bunge la Kenya.

Fomu ya ukasanyaji ushuru inayotumika kwa shughuli za ushuru kama vile uwasilishaji wa faili za ushuru, marekebisho ya taarifa binafsi au maombi ya ridhaa ya kodi. Inajazwa na mtu binafsi au taasisi kwa lengo la kufuata masharti ya mamlaka ya mapato nchini Kenya.

Muuzaji ameketi sokoni, huku akiuza matunda mbalimbali yaliyoko mezani, kuna maparachichi, maembe, machungwa na matunda ya cheza, pamoja na tikiti maji pori, yamepangwa vizuri juu ya meza hiyo.

Chumba cha maonyesho ya magari, kimejaa magari mapya ya aina mbalimbali. Watu wako ndani ya chumba hicho wakiyatazama, wengine wakizungumza na wauzaji. Magari yamepangwa vizuri, yanang'a na mazingira ni safi na ya kuvutia.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya yana rangi tofauti nyeusi, nyeupe, nyekundu, yakiwa tayari kuuzwa.

Soko lina watu na meza zilizo na bonga mbalimbali ya kijani kibichi kama vile sukuma wiki ,michicha , na mengineo. Wauzaji wanasimama nyuma ya bidhaa zao wakihudumia wateja wao

Magari ya rangi na aina mbalimbali, yameegeshwa kwenye uwanja wazi. Kuna magari meusi, kijivu, buluu na nyekundu. Yamepangwa kwa mstari, mengine yameegeshwa ovyo, yanang'aa chini ya mwanga wa jua.

Mkono wa mtu ukishika noti ya shilingi elfu moja, ina rangi ya kahawia. Maandishi ya benki kuu ya Kenya zimeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya bunge la Kenya.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye vibanda vya mbao. Maembe, ndizi, machungwa, parachichi na tikitimaji zenye rangi ang'avu zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wazi. Kuna magari meusi na meupe. Yamepangwa kwa mstari, mengine yameegeshwa chini ya mwanga wa jua.

Mtu mmoja anakabidhiwa funguo za gari na muuzaji wa magari ishara ya kuwa makubaliano yalifikiwa. Gari jipya jekundu limeegeshwa karibu nao likiwa tayari kwa mmiliki mpya kuondoka nalo.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi. Baadhi yakiwa karibu karibu. Watu wamesimama wakizungumza. Huku wengine wameketi kwenye nyasi. Mandhari inashiria tukio.

Mtu anakagua simu yake huku akiangalia sehemu ya M-Pesa akijaribu kufanya malipo. Ame angazia skrini kwa makini, akibonyeza menyu mbalimbali.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi, yakiwa yameegeshwa ovyo. Uwanja huu ni wa nyasi na magari ni ya aina mbalimbali. Mandhari ni ya tukio, au mkutano mkubwa.

Noti nyingi za shilingi elfu moja zimepangwa pamoja. Kila noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya benki kuu ya kenya. Zimeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya bunge.

Magari yamepangwa vizuri ndani ya jumba la maonyesho. Hakuna mtu ndani ya chumba hicho. Magari ni mapya, yanang'aa na yana rangi mbalimbali. Mwanga wa dari unaangaza magari hayo kwa uzuri. Sakafu ni safi na inang'aa.

Noti mingi za shilingi elfu moja zimepangwa pamoja. Kila noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya benki kuu ya Kenya. Zimeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya rais wa zamani.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya yana rangi tofauti, meusi, meupe, yakiwa tayari kuuzwa.

Chumba cha maonyesho ya magari. kimejaa magari mapya ya aina mbalimbali. Watu wako ndani ya chumba hicho wakiyatazama, wengine wakizungumza na wauzaji. Magari yamepangwa vizuri, yanang'aa na mazingira ni safi na ya kuvutia.

Gari ya aina ya matatu, ya rangi ya fedha likiwa limesimama juu ya changarawe. Nyuma kuna miti mirefu na anga ni buluu .

Magurudumu ya gari yanaoshwa kwa maji mengi na sabuni. Mtu anatumia bomba kusafisha uchafu. Maji yanatiririka chini huku gurudumu liking'aa taratibu, likiwa safi na tayari kwa matumizi tena.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari, katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya rangi tofauti mengi yakiwa meupe, nyeusi na nyekundu yakiwa tayari kuuzwa.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti ya shilingi elfu moja na nyingine ya shilingi mia tano na mia moja za Kenya. Noti hizo ni safi zikiwa na rangi tofauti na alama za usalama.

Magari yamepangwa vizuri ndani ya jumba la maonyesho. Hakuna mtu ndani ya chumba hicho. Magari ni mapya yanakaa na yana rangi mbali mbali. Mwanga wa dari unaangaza magari hayo kwa uzuri. Sakafu ni safi na inayong'aa.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi, yakiwa yamepangwa kwa mstari. Uwanja huu ni wa nyasi na magari ni ya aina mbalimbali. Mandhari ni ya tukio au mkutano mkubwa.

Mazao tofauti ya chakula, yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao na kwenye ardhi. Viazi vyenye udongo, vitunguu vyekundu na nyanya zenye rangi ang'avu, zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mtu anakagua simu yake huku akiangalia sehemu ya malipo M-Pesa, akijaribu kufanya malipo. Ameangazia skrini kwa makini akibonyeza menu mbalimbali.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao. Viazi vyenye udongo, vitunguu vyekundu na nyanya zenye rangi angavu zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mtu anakagua simu yake huku akiangalia sehemu ya m pesa akijaribu kufanya malipo. Ameangazia simu kwa makini huku akibonyeza menu mbalimbali.

Watu wako katika soko la nguo wakichagua mavazi ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwenye mistari na kuanikwa kwenye vibanda. Mazingira ni chafu.

Gari kijivu la abiria, aina ya Toyota Hayas, likiwa limeegeshwa kwenye changarawe. Nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao. Viazi vyenye udongo, vitunguu vyekundu na nyanya zenye rangi ya ng'avu, zimewekwa kwa makini sokoni, kwa ajili ya kuuza.

Watu wanauza matunda katika soko la wazi, matunda yakiwa yamepangwa ardhini juu ya makaratasi na mikeka. Kuna machungwa, nyanya, ndizi, maembe na parachichi. Wauzaji wamekaa karibu na bidha zao wakisubiri wateja, wengine wakihudumia wanunuzi.

Sehemu ya soko linalouza vyakula vya asili kama vile; viazi tamu, viazi vya kawaida, mihogo na ndumaa .Mazao haya yamepangiliwa kwa vikundi. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa nadhifu juu ya vibanda.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mistari katika yadi ya magari. Magari haya yana rangi tofauti kama meusi na meupe na buluu yakiwa tayari kuuzwa.

Watu wako katika soko la wazi, wakinunua na kuuza nguo. Wachuuzi wamepanga nguo zao juu ya karatasi uliotandikwa chini. Wanunuzi wanachunguza kwa makini, wakichagua wanazopenda huku wakikubaliana bei.

Sehemu ya buchari katika soko, ina nyama ya aina mbalimbali, zilizoning'inizwa na kuwekwa kwenye meza. Wauzaji wamevaa mavazi meupe ya kazi, wengine wakihudumia wateja.

Noti ya zamani ya shilingi mia tano, ni ya rangi ya zambarau ikiwa na picha ya rais wa zamani Kenyatta. Ina alama za usalama. Maandishi ya benki kuu na picha ya bunge.

Mtu anakagua simu yake, huku akiangalia sehemu ya M-Pesa, akijaribu kufanya malipo. Ameangazia skrini kwa makini, akibonyeza menu mbalimbali.

Magari mengi yamepangwa kwa mstari mzuri katika uwanja wa maegesho rangi na aina mbalimbali za magari zinametameta chini ya jua. Nyuma ni majengo na uzio unaozunguka eneo lote kwa usalama.

Vikapu na bangili mbalimbali za rangi tofauti; zimepangwa kwa wingi sokoni, zimetengenezwa kwa mkono, kwa kutumia shanga na uzi, zinaashiria kazi ya sanaa ya kiafrika.

Mazao tofauti ya chakula, yampangwa kwa mpangilio mzuri kwene vibanda vya mbao. Maembe, ndizi, machungwa, parachichi na tikitimaji, zenye rangi angavu zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mtu anakagua simu yake, huku akiangalia sehemu ya M-pesa, akijaribu kufanya malipo. Ameangazia skrini kwa makini, akibonyeza menyu mbalimbali.

Sehemu ya soko ya kuuza viatu. Ina stedi zilizojaa viatu vya aina mbalimbali kama vile viatu vya michezo, raba na viatu vya ngozi. Mazingira yana shughuli nyingi na rangi tofauti ya viatu yapo hapo.

Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wazi. Kuna magari meusi na meupe. Yamepangwa kwa mstari. Yanang'aa chini ya mwanga wa jua.

Sehemu ya sokoni ya wauzaji wa mboga, ikiwa na meza zilizopangwa na bidhaa kama nyanya, vitunguu, karoti, pilipili hoho na mboga za majani. Mazingira ni yenye shuguli za uuzaji.

Mwanamume anagusa gari alilonunua ndani ya chumba cha maonyesho na ni mwenye furaha na kuridhika. Akichunguza mwonekano wa gari na akiugusa kwa upole, gari linang'aa likiwa limepambwa vizuri.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao. Viazi vyenye udongo, vitunguu na nyanya zenye rangi angavu zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi. Watu wamekaa kwenye nyasi wakipumzika na kuzungumza kwa furaha, wengine wakifurahia mandhari ya asili. Hali ya hewa ni tulivu na mazingira ni ya amani.

Mkono wa mtu unashikilia noti ya shilingi elfu moja na nyingine ya shilingi mia tano, za zamani za Kenya. Noti hizo ni safi, zikiwa na rangi tofauti na alama za usalama.

Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wazi. Kuna magari meusi, kijivu, buluu na nyekundu. Yamepangwa kwa mistari na mengine yameegeshwa ovyo. Yanang'aa chini ya mwangaza wa jua.

Soko la wazi. Bidhaa zimepangwa chini kwenye mikeka na magunia, wauzaji wamekaa sakafuni karibu nazo wakiuza viazi, nyanya, vitunguu, na mboga zingine. Wateja wanapita wakichagua kwa uangalifu.

Duka la maziwa linauza bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile maziwa ya kunywa, mtindi, siagi na jibini. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye friji ili mteja ayaangalie.

Sehemu ya soko ya kuuza viatu ina utendi zilizojaa viatu vya aina mbalimbali, kama vile viatu vya michezo, raba, na viatu vya ngozi. Mazingira yanashughuli nyingi, na rangi tofauti ya viatu yapo hapo.

Gari ya rangi ya manjano limesimama ndani ya jumba la maonyesho. Gari hilo linang'aa likiashiria kuwa ni jipya kabisa na taa zinamulika vizuri. Gari hilo likiwa pekee kwenye sakafu safi.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi. Watu wamekaa kwenye nyasi wakipumzika na kuzungumza kwa furaha wengine wakifurahia mandhari ya asili. Hali ya hewa ni tulivu na mazingira ni ya amani.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yard ya magari. Magari haya yana rangi tofauti, nyeusi na meupe, yakiwa tayari kuuzwa.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya yana rangi ya nyeusi na kijivu, yakiwa tayari kuuzwa.

Noti mingi za shilingi elfu moja, zimepangwa pamoja, kila noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya banki kuu ya Kenya zimeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha wa rais wa zamani Kenyatta.

Mikono ya mtu inashikilia noti ya shilingi elfu moja na nyingine ya shilingi hamsini za Kenya. Noti hizo ni safi zikiwa na rangi tofauti na alama za usalama.

Mashine ya kuuza maziwa imewekwa katika duka dogo. Wateja wanakuja na chupa zao wakijaza maziwa kwa kiasi wanacho kitaka. Mteja analipa pesa kwa njia ya kielektroniki. Mazingira ni safi.

Sehemu ya matunda sokoni. Kuna maparachichi, machungwa, maembe, mananasi na ndizi kwa wingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Sehemu hiyo ni ya kuvutia.

Lori kubwa linashukisha vitunguu vyekundu mahali pa wazi. Wafanyikazi wakishirikiana kushusha magunia ya vitunguu kutoka kwenye lori hilo. Vitunguu vimejaa kwenye magunia makubwa.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika chumba cha kuuza magari. Magari haya yana rangi tofauti, mengi yakiwa meupe yakiwa tayari kuuzwa.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi, yakiwa yamepangwa kwa mstari. Uwanja huu ni wa nyasi, na magari ni ya aina mbalimbali. Mandhari ni ya tukio, au mkutano mkubwa.

Mtu ameshika noti mingi za shilingi elfu moja za zamani, zilizopangwa pamoja. Kila noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya benki kuu ya Kenya. Zimeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya rais wa zamani.

Vikapu na bangili mbalimbali za rangi tofauti zimepangwa kwa wingi sokoni zikitengenezwa kwa mikono kwa kutumia shanga na nyuzi ,zinaashiria kazi ya sanaa ya kiafrika

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina rangi ya kahawia na picha ya rais wa zamani wa kenya na limeandikwa banki kuu ya Kenya. Pia ina alama za usalama kama nyuzi za fedha na nembo ya kitaifa.

Tray nyingi za mayai zilizopangwa kwa ustadi, kwenye rafu, ndani ya kibadna cha biashara. Tray hizo ni za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani na manjano. Mayai yamepangwa kwa wingi, yakiwa safi, na tayari kuuzwa kwa wateja.

Soko la wazi kubwa limejaa watu wengi wakiuza na kununua mazao ya shambani kama vile maembe, nyanya, vitunguu na vinginevyo. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao kwenye vibanda.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya yana rangi tofauti, nyeusi, nyeupe na nyekundu yakiwa tayari kuuzwa.

Magari mengi yamepangwa kwa mistari mizuri katika uwanja mkubwa wa maegesho. Rangi na aina mbalimbali za magari zinametemeta chini ya jua. Nyuma ni majengo na uzio unaozunguka eneo lote kwa usalama.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao, maembe, ndizi, machungwa, mananasi, parachichi, zenye rangi ang'avu zimewekwa kwa makini sokoni, kwa ajili ya kuuza.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vipanda vya mbao. Viazi vyenye udongo, vitunguu vyekundu na nyanya zenye rangi angavu zimewekwa kwa makini sokoni Kwa ajili ya kuuza.

Mashine ya malipo ya kielektroniki ikitumika. Mtu anashika kadi na kuifanya malipo ya elfu sitini na mbili pesa taslimu za Tanzania. Mikono yenye kucha zilizopakwa rangi nyekundu ikishika mashine hio.

Wateja wananunua bidhaa kutoka kwenye kibanda kidogo cha biashara. Wanasimama wakiagiza wanachokitaka wakimlipa muuzaji. Kibanda kimejaa bidhaa kama pipi, sabuni na vyakula vidogo. Mazingira ni ya kawaida na ya shughuli nyingi.

Noti ya shilingi elfu moja imepangwa mezani ikiwa na rangi ya kahawia na maandishi ya banki kuu ya Kenya. Zimeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya rais wa zamani na ndovu wengi.

Magari yamepangwa vizuri ndani ya jumba la maonyesho, hakuna mtu ndani ya chumba hicho. Magari ni mapya, yanang'aa na yana rangi mbalimbali. Mwanga wa dari unaagaza magari hayo kwa uzuri, sakafu ni safi na inayong'aa.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi, yakiwa yamepangwa kwa mstari. Uwanja huu ni wa nyasi na magari ni ya aina mbalimbali. Mandhari ni ya tukio au mkutano mkubwa.

Mazao tofauti ya chalula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao, mahindi, maembe, tikitimaji na mananasi zenye rangi angavu, zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Muuzaji samaki yupo sokoni akiwa ameketi karibu na meza yenye samaki waliopangwa vizuri. Samaki hao wamekaushwa kwa ajili ya mteja, huku muuzaji akitayarisha vipimo.

Lori refu lenye tabaka mbili likisafirisha magari mengi lipo barabarani. Magari yamepangwa juu na chini kwa mpangilio mzuri, na lori linaendelea kwa kasi ya wastani kuelekea pahali pa usafirishaji.

Magari ya rangi mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wazi. Kuna magari meusi, kijivu na buluu yamepangwa kwa mistari na mengine yameegeshwa ovyo. Yanang'aa chini ya mhanga wa jua.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti ya shilingi elfu moja. Noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya banki kuu ya Kenya, imeandikwa elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya rais wa zamani.

Lori ya rangi ya kijivu, lenye tabaka mbili, linabeba magari juu ya trela yake. Magari yemefungwa vizuri kuhakikisha halianguki wakati wa usafirishaji. Lori hii linasafiri barabarani kwa umakini.

Lori la rangi ya kijivu linabeba gari ya rangi ya bluu juu ya trela yake. Gari limefungwa vizuri kuhakikisha halianguki wakati wa usafirishaji. Lori hilo linasafiri barabarani kwa umakini.

Lori refu lenye tabaka mbili likisafirisha magari mengi lipo barabarani. Magari yamepangwa juu na chini kwa mpangilio mzuri na lori linaendelea kwa kasi ya wastani kuelekea pahali pa usafirishaji.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi. Baadhi ni ya rangi tofauti na aina mbalimbali. Uwanja unatumika kama maegesho ya mda. Ni eneo wazi.

Noti mingi za shilingi elfu moja zimepangwa pamoja ,kila noti ina rangi ya kahawia na maandishi ya benki kuu ya Kenya zimeandikwa, elfu moja kwa nambari kubwa na zina picha ya bunge la Kenya .

Sehemu ya sokoni ya wauzaji wa mboga, ikiwa na meza zilizopangwa na bidhaa kama nyanya, vitunguu, karoti, pilipili hoho na mboga za majani. Mazingira ni yenye shughuli za uuzaji.

Sehemu ya soko imejaa nyanya pekee. Zimepangwa kwa kreti . Wauzaji wamesimama karibu na nyanya, wakisubiri wateja. Rangi nyekundu ya nyanya inavutia macho.

Duka la maziwa linauza bidhaa mbalimbali za maziwa kama maziwa ya kunywa, mtindi, siagi na jibini. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye friji na wateja wanaingia kununua, huku muuzaji akihudumu kwa tabasamu.

Ndizi tamu zilizoiva, zimepangwa mezani sokoni, zimewekwa kwa vikundi, rangi ya manjano iking'aa kuashiria ubora wake. Mazingira ni ya soko lenye shughuli nyingi.

Mazao tofauti ya chakula yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda vya mbao. Viazi vyenye udongo, vitunguu vyekundu na nyanya zenye rangi angavu, zimewekwa kwa makini sokoni kwa ajili ya kuuza.

Magari yamepangwa vizuri ndani ya jumba la maonyesho. Hakuna mtu ndani ya chumba hicho. Magari ni mapya, yanang'aa na yana rangi mbalimbali. Mwanga wa dari unaangaza, magari hayo kwa uzuri. Sakafu ni safi na inayong'aa.

Muuzaji na mnunuzi wanapeana mkono kwa furaha huku funguo za gari zikikabidhiwa. Tendo linaashiria makubaliano na uaminifu. Wamesimama karibu na magari mapya.

Magari mapya yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la maegesho au yadi ya magari. Magari haya yana rangi tofauti, kama vile nyeusi, kijivu, nyeupe na nyekundu yakiwa tayari kuuzwa.